Huyu ni mchezaji wa Kenya ambaye ananahiri katika mbio za walemavu, kwa maana yeye pia ni mlemavu. Basi anajitahidi kuwa, akicheza huenda maisha yake yakabadilika. Na pia mbali pia kuna mashabiki, ama watu ambao wanatazama yaani watazamaji. Na hapa pia uwanja kubwa sana, ambao unaonekana kuwa ni mchezo mkubwa ambao walikuja kushuhudia.

Mwanadada huyu anayeitwa Asiya anajifunza kwenye maji jinsi anavyoweza kuogelea ama sio kuogelea, anayoweza kuendesha ili meli akitumia hizi mashine. Basi sasa hapa unamwona anatabasamu, na pia ana nguo, kwa sababu anajiaminia kwamba atashinda. Kwa sababu atapanguza maji na ako pekee yake na hiyo meli.

Hii ni kitabu ya wanafunzi ambayo inawasaidia kusoma, na pia baada ya kusoma vitu ambavyo viko kwenye vitabu hivi, wanatumia kwa siku zao za kila siku, na pia zinawafunza jinsi ya kujikimu, na pia jinsi ya kuheshimu wazazi wao, hata pia jinsi ya kukula sebuleni maana hakuna kuongeaongea.